Kurasa ya kuingia kwenye tovuti ya Kopu-Kopu inaonekana kwenye mandhari ya bluu iliyokolea. Juu kabisa, kuna nembo na jina la kampuni pamoja na kaulimbiu inayohusiana na biashara yako. Fomu yenyewe ina sehemu mbili za kujaza jina la mtumiaji na nafsiri. Pia, kuna kisanduku cha ‘nikumbuke’ na uthibitisho wa usalama wa reCAPTCHA. Kitufe cha ‘Ingia’ kipo tayari kutumika, na chini yake kuna viungo muhimu vya usaidizi kwa watumiaji.

Gari kubwa la kisasa la kusafirisha magari lenye rangi ya machungwa inayofutia imebeba shehena kamili. Magari ya aina mbali mbali ikiwemo nyeupe, fedha na hata kijani kibichi, imepangwa kwa ustadi kwenye gorofa zake mbili ikiwa limeegeshwa kando kando ya barabara yenye miti. Gari hii inaonyesha shughuli muhimu ya usafirishaji wa magari kwenda kwa wateja.

Hukutamzima umepabwa na mia ya viatu ya ngozi iliyo tegenenzwa kwa mkono . Ikiwa inaninginia kwa safu kwenye kibanda cha soko . Kila jozi imerembeshwa kwa ustadi na shanga A rangi mbalimbali zikitengeneza ruwaza za kipekee kama mioyo na maumbo mingine za kuvutia . Mtu mmoja akitazama kwa mbali na kamera anachagua kupanga baadhi ya viatu hizo akionyesha utajiri na ufundi wa kitamaduni inayopatikana hapa.

Gari imara aina ya Total Hilux zenye rangi ya kijani iliyokolea vimeegeshwa kwenye eneo vya majani mabichi na mti mirefu nyuma yake mwonekano wake wa kisasa unasisitizwa na rimu za kipekee na vyuo vyeusi chuma cha ulinzi kinachong'aa kwenye sehemu ya kubebea mizigo kinaongoza kwenye urembo wake. Mtu mmoja anaonekana kwa umbali karibu na gari akikamilisha taswira hii tulivu katika mazingira ya asili.

Gari imara ya aina ya Toyota Hilux lenye rangi ya aina ya iliyokolea, limeegeshwa kwenye eneo lenye majani mabichi na miti mirefu nyuma yake. Muonekano wake wa kisasa unasisitizwa na rimu yake za kipekee na vioo vyeusi. Chuma ya ulinzi iliyonining'inia kwenye sehemu ya kubeba mizigo inaongoza kwenye urembo wake. Mtu mmoja anaonekana kwa mbali karibu na gari, akikamilisha taswira hii tulivu na mazingira ya asili.

Kwenye picha kuna noti za sarafu za Kenya zikiwa zimepangwa juu ya meza. Noti hizo ni za dhamani tofauti, zikiwemo noti ya shilingi elfu moja zimetandazwa katikati pamoja na noti ya shilingi mia tano na mia mbili zilizopangwa pembeni. Mpangilio huu unaonyesha kiasi kikubwa cha fedha kinachohesabiwa au kuonyeshwa.

Noti mpya ya shilingi elfu moja ya Kenya imeshikiliwa mkononi, ikionyesha uzuri wa picha ya jumba la kimataifa la mikutano la Kenyatta, maarufu KICC. Rangi zake za udongo na manjano zinavutia, huku nambari 1000 ikionekana wazi kwenye pembe. Chini ya picha ya jengo, maneno shilingi 1000 yameandikwa, yakikamilisha muundo wa noti hii inayotumika kama sarafu halali nchini.

Ubao mweusi wa kielektroniki, unaangazia viwango vya ubadilishaji fedha kwa namba nyekundu zinazowaka, tarehe na saa zimeonyeshwa juu zikifwatiwa na orodha ya safu kuu ya Dola , Paundi na Yuro. Kila moja ikiwa na bendera ya nchi husika, safu nne tofauti zinafafanua bei za kuuza na kununua wakati moja na hio mwingine, zikitoa taarifa muhimu za fedha kwa wateja.

Gari la kifahari la kale lenye rangi ya fedha inayongaa na matakwa meusi, limeegeshwa vizuri kwenye barabara ya zamani ya mawe. Magurudumu yake ya spoku za mbao na taa kubwa za duara mbele yake zinakumbusha enzi zilizopita. Paa lake likiwa wazi na sanduku ndogo la mbao pembeni. Gari hili la kihistoria linasimama mbele ya ukuta uliofunikwa na majani mabichi ikionyesha urembo usiopitwa na wakati.

Wateja wawili wamesimama wakisubiri huduma mbele ya kibanda wakala cha Mpesa, mwanamke alie vaa hijabu ya pinki na mwanaume alievaa sweta ya rangi ya kahawia anaonekana kutoka nyuma. Kibanda hicho cha vioo kina rangi ya kijani na nyeupe ambazo ni alama za kibiashara za Mpesa. Mabango yenye maelekezo namba ya wakala yamebandikwa ndani.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya, ikiwa imeshikiliwa kwa ukaribu inaonyesha fahari ya urithi wa taifa. Picha ya rais wa kwanza, Mzee Jomo Kenyatta, imechorwa kwa ustadi, akiwa ameketi mbele ya mnara maarufu wa KICC. Rangi zake za kahawia na dhahabu zinavutia zikipambwa na alama za usalama, nembo ya taifa, pamoja na maandishi yanayosomeka, benki kuu ya Kenya na thamani shilingi elfu moja.

Usiku wa manane jijini, gari jeupe la abiria aina ya hearse limesimama kando ya barabara lenye unyevunyevu. Milango yake ikiwa imewachwa wazi na taa za nyuma zikiwaka. Nyuma ya gari hilo, jengo kubwa la kisasa linasimama kwa urembo, huku mnara mrefu wa duara ukionekana kwa umbali angani. Taa za jengo jilo na za gari zikiakisi kwenye lami iliyolowa, zikikamilisha mandhari hii tulivu na ya kuvutia ya maisha ya jiji wakati wa usiku.

Kibanda cha soko kina onyesha mpangilio mzuri wa mboga mbichi za aina mbalimbali. Nyanya nyekundu zime fungwa vizuri kwenye wa wavu ulio na kuwekwa juu ya kreti ya manjano. Karibu nazo kuna viazi vyekundu vime jazana ndani ya boksi la kadibodi, chini kidogo sanduku limejaa mchanganyiko wa ndimu za kijani na malimau ya manjano, boksi lingine lina matango mabichi na mboga chungu, kando kabisa kuna rundo kubwa la pilipili ndefu za kijani zote ziki onekana tayari kuajili ya kuuzwa sokoni.

Kibanda maarufu cha m-pesa, kikiwa kimepakwa rangi ya kijani inayong'aa, kinasimama kando ya barabara. Nembo yake nyeupe inavutia macho licha ya mazingira yake ya udongo na matope. Wavu wa chuma unalinda sehemu ya mbele na ndani. Bidhaa nyingine kama mboga zimepandwa, zikionyesha shughuli za biashara za kila siku. Mtu anayevaa mavazi ya kazi anaonekana akipita, akikamilisha picha halisi ya maisha mtaani.

Chumba kipana na cha kisasa cha maonesho ya magari kimejaza magari ya kifahari yanayomeremeta, yakiwemo aina mbalimbali za BMW . Magari haya yamepangwa kwa utaratibu kwenye sakafu safi ya vigae, yakisubiri wanunuzi. Madirisha makubwa kutoka sakafuni hadi dari yanajaza chumba kwa mwanga wa asili, yakionyesha muundo wa kifahari na wa kuvutia unaowavutia wateja.

Soko kubwa la wazi, limejaa umati mkubwa sana wa watu, kukiwa na mchnganyiko wa wanabiashara na wateja, wengi wamekusanyika chini ya jengo kubwa lenye paa la kipekee la zege, baadhi ya watu wameketi ardhini na magunia makubwa ya bidhaa, huku wengine wakitembea katikati ya msongamano, wakifanya biashara, hali ya jumla ni ya pilka pilka nyingi, na ardhi ina takataka na unyevu unyevu.

Mrundukano wa nguo za mitumba zenye rangi na michoro mbalimbali zimefurika eneo la soko. Nguzo nene ambayo inapita katikati ya eneo hilo huku nguo ingine zikiningia kwenye anga huko nyuma . Mazingira yanaonekana yamejaa sakafu yajepangika vizuri Ikitoa hisia alisi ya madhari ya soko ya mangu lililo na shughuli nyingi.

Tangazo la kuvutia linaonyesha mwendeshaji wa bodaboda akiwa amebeba abilia kwenye barabara ya vumbi ,lengo kuu ni kuhamishisha wamiliki wa pikipiki kuhusu bima rahisi na ya haraka kutoka kwa kampuni ya bima rahisi ,sifa maalum ya bima ya miezi sita inatangazwa kwa gharama nafuu ya shilingi elfu mbili na mia tano ,maelezo muhimu kama vile; nambari ya malipo na mawasiliano ya kampuni yamewekwa wazi ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hii muhimu.

Kwenye picha kuna mwanaume anayeonekana kuwa na maumivu akiwa amevaa kifaa cha kumsaidia shingoni huku akijishika. Juu ya picha kuna nembo ya kampuni ya bima ya Madison na maandishi yanayosomeka tunaelewa. Chini yake kuna ujumbe umuhimu wa kuwalinda wapendwa wako na kushauri kununua bima ya ajali binafsi leo. Katika sehemu ya chini kabisa kuna kauli mbinu inayosema maisha bila wasiwasi.

Kwenye picha kunaonekana duka la nguo enye vitambaa mbalimbali vya kiafrika maarufu vitenge au ankara. Vitambaa hivi vina rangi nyingi na nakshi za kuvutia kama vile maua, maumbo ya kigeometry na michoro ya batiki. Vimewekwa vizuri kwenye rafu za mbao vingine zimekunjwa na kupangwa kwa marundo na vingine vimeanikwa ili kuonyesha ruwaza zake, pia kuna alama ndogo ya usalama moja ya rafu.

Kwenye picha kunaonekana gari ya aina ya Van la Toyota Hiace lenye rangi ya fedha. Gari hili limeegeshea kwenye eneo la maegesho lenye changarawe. Kwa nyuma, gari lina nambari ya usajili ya Kenya pia kuna kibandiko kinachoonyesha kikomo cha mwendo cha kasi cha kilomita themanini kwa saa. Gari lina rimu ya kupendeza na kuvutia na lipo katika mazingira yenye miti na magari mengine kwa mbali.

Kwenye picha, kunaonekana noti za pesa za Kenya zikiwa zimeshikiliwa mkononi. Noti hizo ambazo ni za toleo la zamani, zimepangwa kama feni zinazojumuisha noti kadhaa za shilingi elfu moja na noti za shilingi mia tano. Picha ya Rais wa Kwanza wa Kenya, Mzee Jomo Kenyatta inaonekana wazi kwenye noti iliyo mbele.

Hapa kuna duka dogo linaloitwa Royal Star Inn, ambalo linaonekana kama duka la maziwa. Lina mashine ya kuuzia maziwa kwa wateja inayojulikana kama milk ATM . Duka nalo limepakwa rangi ya buluu na nyeupe. Kwenye bango lililobandikwa kuna picha za bidhaa zingine zinazouzwa hapo kama vile; mtindi, mayai, mkate na keki. Nambari ya uwasiliano ni 0722488769 pia imeandikwa juu ya duka.

Hapa pana picha ya bidhaa tele sokoni iliyojaa mboga za rangi mbalimbali. Mbele, utaona nyanya nyekundu, na pilipili hoho za manjano kando ya fungu kubwa la ngiribilani. Onyesho hili pia lina vitunguu vyekundu, kikapu cha jengere, pilipili hoho za kijani, matikiti yenye pembe, ndimu na vitunguu saumu la kuunda mandhari nzuri na tele.

Kwenye picha kunaonekana gari ya aina ya van la Toyota lenye rangi ya fedha limeegeshwa usiku kwenye eneo la maegesho lililotandikwa na matofali. Gari hili lina nambari ya usajili KDC889P. Nyuma ya gari kuna jengo kubwa la kibiashara ya maduka mbalimbali mabango kama vile Cooperative Bank na Safaricom yanaonekana. Taa za jengo na za barabarani zinaangazia eneo hilo.

Kwenye picha kuna nduka linaloitwa GSP milk . Kilingana na bango kubwa la juu duka hili linauzwa maziwa, bidhaa za maziwa ice cream na maji ya kunywa yaliyofungashwa. Bango hilo pia lina nembo ya tembo wawili na nambari ya simu. Mbele ya duka hii kuna fridge la ice cream . Na pia bango ya pembeni yanayotangaza bidhaa mbali mbali na huduma ya kupeleka bidhaa nyumbani bila malipo. Mtu mmoja pia anaonekana akiwa amesimama ndani ya duka.

Katika picha hii tunaona gari ya kifahari aina ya subaru forestor la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hili linaonekana kuwa gari nzuri na madirisha yana vioo vieusi. Huko nyuma kuna miti mirefu ya kijani kibichi ikionyesha mandari ya kupendeza mashambani pia kunaonekana magari mengine ya watu wachache kwa umbali wakifurahia mazingira tulivu. Kwa ujumla picha hii inaonyesha hali ya utulivu na mapumziko nje ya mji.

Kwenye picha kunaonekana sehemu ya ndani ya duka la kisasa la kuuzia magari. Kuna mistari ya magari mapya yakiwemo meusi, meupe na buluu yaliyopangwa vizuri kwa ajili ya wateja. Jengo lenyewe ni kubwa na lina mwanga mwingi kutokana na madirisha mkubwa ya vioo yanaoenea kutoka sakafuni hadi darini. Sakafu ni safi na imeekwa vigai ya kuipa sehemu hii mwonekano ya kitaalamu na wa kuvutia.

Ndani ya chumba kikubwa cha maonyesho ya gari . Magari mapya kadhaa yamepangwa vizuri, sakafu inangaa na ni safi, ikionyesha mwanga kutoka kwenye madirisha makubwa yaliyo nyuma. Magari ya rangi tofauti ya kiwemo rangi ya dhahambu, nyeupe na nyeusi yamepangwa ili wateja waweze kutazama kwa urahisi. Eneo lote linaonekana la kisasa na limepambwa kwa mwanga mwingi likiwa tayari kuwakaribisha wanunuzi.

Ndani ya karakana kubwa ya kiwanda, mili ya mabasi imepangwa kwenye mstari wa uzalishaji. Basi la manjano lililo mbele kabisa linaonekana likiwa katika hatua ya awali huku kifuniko chake cha mbele kikiwa wazi. Kando yake, basi jeupe linasubiri hatua zinazofuata za uuanganishaji. Maandhari hii inaonyesha shughuli za uundaji wa magari kwa kiwango kikubwa chini ya paa refu la kiwanda..

Katika eneo la wazi, magari mengi yamewekwa kwa mauzo. Mbele kabisa kuna gari ndogo jekundu na lingine la rangi ya zambarau. Nyuma yake kuna jengo la orofa moja ambapo magari zaidi yamepangwa, na watu kadhaa wamesimama juu. Kwa nyuma zaidi, kuna kibao kikubwa cha tangazo la kinywaji kikali chenye maandishi makubwa. Anga lina mawingu ,na nyaya za umeme zinapita juu ya eneo hiyo.

Programu ya kifedha kwenye simu inaonyesha salio la shilingi elfu sitini na nane na mia nane. Chini yake kuna vitufe vya kufanya malipo na kununua muda wa maongezi. Sehemu inayofuata ina mapendekezo kwa mtumiaji, kama vile kununua vifurushi vya interneti na kujifunza kuandika programu za kompyuta. Mwisho kabisa kuna orodha ya miamla ya hivi karibuni ya M-Pesa, ikionyesha pesa zilizopokelewa kutoka kwa mtu kama Beth Obura na zilizotumwa kwa Bernard Ochard.

Manthari ya soko la wazi inaonyesha biashara ya mboga ikiendelea. Malundo makubwa ya kibichi yamerundikwa pembeni mwa njia na majani yake yameenea kila mahali na kufanya eneo hilo kuwa chafu. Watu kadhaa wakiwemo wauzaji na wanunuzi wako katika biashara hiyo. Barabara inaonekana kuwa na tope na takataka nyingi ikionyesha hali duni ya usafi katika eneo hilo la soko.

Katika kibanda cha soko kuna shughuli nyingi, safu nyingi za viatu vya ngozi ya kiasili vimepangwa kwa ustadi. Kila jozi imerembeshwa ka rangi mbalimbali zinazong'aa, zikionyesha ufundi wa hali ya juu , viatu hivyo vinaning'inia kutoka kwa kwenye meza ya mbao, zikivuta wayeja wanaopita, mazingira yote yanaonyesha uhai wa biashara ya bidhaa ya kitamaduni.

Soko la wazi limechangamka kwa shughuli nyingi huku wachuuzi wengi wao wakiwa wanawake wameketi kando ya bidhaa zao. Ardhi imetandazwa matunda na mbonga za kila aina ikiwemo nyanya nyekundu, mapapai milima ya machungwa na ndimu bidhaa hizii zimepangwa kwa ustadhi katika mirundo na mistari nadhifu ikionyesha wingi wa mavuno na kuvutia wateja katika mandhari hii ya biashara.

Tangazo lenye rangi nyekundu linatoa bima ya afya ijulikanayo kama Cover Bora kutoka kwa kampuni ya Jubilee. Bima hii inalenga kusaidia gharama za matibabu za mgonjwa anayelazwa hosipitalini, ikipatikana kwa bei nafuu kwanzia shilingi elfu sita tu kwa mwaka. Manufaa yake makuu ni pamoja na gharama ya uzazi, pamoja na zile za mazishi , mwanamke mwenye tabasamu anapamba tangazo hili huku maelezo ya kujiunga yakiwa yamewekwa wazi.

Mkono wa mtu unashikilia simu ganja, kidole chake cha gamba kiko tayari kuchagua huduma kwenye skrini, skrini inaonyesha orodha ya huduma za kifedha za simu, kama vile kutuma pesa, kutoa pesa taslimu, kununua muda wa maongezi, na kupata mikopo. Kidole kinaelekea kwenye chaguo la kufanya malipo. Nyuma ya simu, kuna bango kubwa la kijani lenye maandishi inayohamasisha matumizi ya huduma ya malipo kupitia simu.

Gari jeusi aina ya vani limeegeshwa katika eneo lenye paa, ambalo linaonekana kama kituo cha mafuta ama maegesho, gari lina vioo vieusi na kibandiko cha mbwa mwebeamba upande wa mbele, pia kuna kibandiko kidogo cha njano kimefunguliwa kinatumia mafuta ya diseli, kuna gari, kuna ukuta mrefu unamapambo ya mistari ya wima, na rangi nyeusi, jani nyekundu, mwanga wa juu unawaka kutoka juu kusababisha kivuli uwanjani

Katika picha kunaonekana soko la matunda lililopo kando ya barabara, likiwa na aina mbalimbali za matunda yaliyopangwa kwa kuvutia. Juu, kuna vichala vingi vya ndizi za manjano zilizohiva na ndizi za kijani zikining'inia. Chini yake, kuna rundo la matikiti maji, maembe mabichi, na matunda mengine yaliyopangwa kwenye makreti. Mpangilio mzima unaonyesha wingi na utajiri wa mazao mapya.

Safu nyingi za viatu vya michezo, vya mitumba vinaning'inia kwa wingi zikiwa zimefungwa pamoja na kamba zake, mkusanyiko huo mkubwa unajumuisha mitindo ya rangi mbalimbali kuanzia vyeupe, vyekundu, hadi vyeusi vikionyesha utajiri wao kwa wateja, vimepangwa kwa utaratibu kwenye eneoa linaloonekana kama soko tayari kwa biashara.

Hii ni picha ya duka dogo la biashara lenye milango ya chuma ya kijani iliyofunguliwa. Milango hiyo imepambwa kwa michoro ya vifaa vya kielektroniki kama vile feni na soketi pamoja na nembo za huduma za kifedha. Ndani ya duka, kuna kabati la vioo lenye bidhaa chache. Nje, kwenye njia ya watembea kwa miguu, kuna beseni ya plastiki la kijani na kizuizi cha mbao vinavyotumika kwa shughuli za kila siku. Duka hii inaonekana kutoa huduma mchanganyiko na za mauzo na za kifedha.

Picha unaonyeshe mlango wa duka dogo la biashara. Kuna milango miwili ya chuma ya kijani na yote miwili ina maandishi makubwa meupe yanayotangaza huduma za kifedha. Duka hili linaonyesha kuuza bidhaa nyingine pia kama inavyoonekana kwa chupa kubwa za maji zilizopangwa ndani. Mbele ya duka kuna ngazi za suruji na njia za watembea miguu iliyotengenezwa kwa matofali mekundu. Sehemu za mbele za pikipiki inaonekana chini ya picha.

Maji yenye shinikizo mkubwa yanapulizwa moja kwa moja kutoka kwenye tairi la gari na kusababisha mvuke na povu kuruka hewani. Tairi hilo, lenye rimu ya rangi ya fedha, inafunikwa na povu la sabuni linalosafishwa. Nyuma yake, matairi mengine kadhaa yamepangwa kwa mstari kwa sakafu ya lami iliyolowa.

Huu ni mlango wa mbele wa duka la huduma za kifedha. Juu yake, bango la mbao linalotangaza huduma za ubadilishaji wa sarafu na utumiaji wa pesa. Madirisha na milango ya vioo, yamebandikwa matangazo ya makampuni mbalimbali ya kifedha, yakiwemo ya ndani na ya kimataifa. Tangazo kubwa la rangi ya machungwa linavutia macho, likielezea huduma ya kutuma na kupokea pesa ulimwenguni kote. Duka hili liko katika eneo linaloonekana kuwa la kibiashara.

Hii ni stakabadhi ya mapato kutoka kwa mamlaka ya bandari za Kenya. Upande wa juu wa kushoto kuna nembo rasmi ya mamlaka hiyo na jina la shirika limeandikwa kwa herufi kubwa. Stakabadhi hii imetolewa kwa vibanda vya pamba vya Afrika vilivyoko Mombasa. Inaonyesha tarehe ya ishirini na nane mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu, pamoja na nambari za stakabadhi na nambari za siri ya mlipa kodi. Chini kuna ujumbe mfupi wa shukrani kwa mteja kwa kuanzisha malipo.

Mwanaume mweusi na mwanamke mweupe wote wakiwa wamevaa mavazi ya kikazi wamesimama ndani ya duka la kuuzia magari. Wanaonekana wakivutia kwa pamoja nakala fulani. Mwanaume huyo anatabasamu kuchangamsha kuonesha kuridhika anachosoma. Mwanamke ambaye huenda ni muuzaji anaelekeza macho yake kwenye karatasi hizo kwa umakini. Nyuma yao sehemu ya mbele yagari jeupe jipe linaonekana pamoja na madirisha makubwa ya duka yakionyesha mazingira ya kibiashara.

Wanaume wawili wamesimama kando ya gari jeupe la umeme ndani ya chumba cha maonyesho cha kisasa. Muuzaji aliyevaa suti nyeusi, anashikilia kifaa cha kuongeza gari umeme na anaonekana kumuelekeza mteja wake. Mteja aliyevaa shati jeupe, anatazama kwa umakini huku akiwa ameweka mkono wake juu ya gari. Eneo la maonyesho lina sakafu iliyong'aa, na madirisha makubwa ,na kuna gari lingine linaloonekana kwa umbali.

Mikono miwili imeshikilia kwa makini funda kubwa la noti za shilingi za kenya, zki2a zimetandazwa kama feni kuonyesha wingi wake, noti hizi zikiwa ni za dhamani ya elfu moja, zimepambwa na picha ya rais wa kwanza mzee jomo kenyata, taswira hii inaashiria shughuli ya malipo au kuhesabu kiasi kikubwa cha pesa tasilimu.

Msururu wa magari ya kisasa yameegeshwa kwa utaratibu katika eneo la maegesho. Mtazamo wa picha unaangazia sehemu za nyuma za magari hayo, yakiwa yamepangwa kwenye mstari mmoja. Rangi za magari zinatofautiana, huku gari la rangi ya fedha likiwa katikati na mengine meusi yakiwa pembeni. Upangilio huu nadhifu unaonyesha nafasi za maegesho zilizopimwa vizuri, na mwanga wa jua unaongoza mng'ao kwenye magari hayo.

Tangazo hili linaonyesha barabara ya jiji iliyojaa maji mengi ya mafuriko. Magari kadhaa yakiwemo gari dogo la rangi yafedha yamezama kwa kiasi kikubwa ndani ya maji hayo. Maandishi makubwa yanayoonywa wamiliki wa biashara wasiruhusu majanga ya asili kuharibu shughuli zao. Tangazo hili kutoka kwa chama cha bima cha Kenya linawashauri watu kuchukua bima sahihi ili kujikinga na hasara kubwa za kifedha zinazoweza kusababishwa na majanga kama haya.

Mtu mmoja anaonekana akitembea kwa mwendo wa haraka mbele ya duka amevalia fulana nyeupe isiyo na mikono, suruali ya kijani kibichi na kofia , duka lina mlango wa chuma wa kijani na bango kubwa jekundu linalotangaza huduma za kifedha ,kunakiri na uuzaji wa vifuli vya magari ,sakafu imetengenezwa kwa matofali ya rangi tofauti ikiwemo jano na nyekundu mwanga mkali wa jua umesababisha kivuli kikubwa kwenye njia.

Mahiri mapya meusi ya gari yamepangwa kwa mtari mingi, yakitengeneza ruaza inayo jirudia. Mtazamo wa karibu unaonesha kwa umbali mfereji na michiro tata, kwenye sehemu za kukunyagia ndo muhimu kwa kuweza kushika barabara vizuri, rangi nyeusi inyaongaa na ukosefu inadhibitisha kuwa mataeri ni mapya kabisa na tayari kwa matumizi.

Hili tangazo la bima la nyumbani kutoka kampuni ya Aziano. Tangazo lina picha kubwa ya nyumba ya kifahari na ya kisasa. Iinaeeleza kuwa bima hiyo inalinda dhidi ya hatari mbali mbali kama moto, wizi na majanga ya kiasili. Hii inajumuisha ulinzi wa vifaa vya kielektroniki, samani na hata bima kwa wafanyikazi nyumbani. Kwa mawasiliano, nambari za simu, anwani ya barua pepe, tovuti, na msimbo maalum wa kiwaru uliowekwa kwa ajili ya kupata taarifa zaidi.

Mwanamke aliyevaa koti la rangi ya samawati, anaelekea miongoni mwa duka dogo la kuuzia maziwa. Duka hili jeupe lina bango kubwa juu lenye maandishi ya kijani na picha ya ng'ombe .Kando ya mlango kuna mtungi mkubwa wa chuma unaotumika kubebea maziwa. Dirisha la kuhudumia lina nondo za chuma kwa ajili ya usalama. Mandhari ya chuma inaonyesha miti ya migomba, na anga la samawati lenye mawingu meupe.

Mbele ya duka dogo lenye muundo wa chuma ya rangi ya samawati, bidhaa mbalimbali zimepangwa. Ndani ya duka, rafu zimejaa vinywaji, vyakula, na vitu vingine vya nyumbani huku bango la huduma za kifedha likining'inia juu. Sakafuni mbele, kreti mbili nyekundu za vinywaji na katoni za maji zimerundikwa. Pembeni, kuna sanduku kubwa jeusi linalofanana na spika . Kwenye ukuta wa kando, mifuko ya kubeba ya rangi ya kijani na njano imetundikwa juu ya kalenda na gurudumu lililoegeshwa.